Watu waliosimama wakiwa wamevaa nguo za rangi tofautitofauti, wakipatiwa elimu ya mafunzo ya ushonaji. Elimu hii itawasaidia kuweza kujiari, na kupata kipato ambacho kitawasaidia kukidhi mahitaji yao ya kila siku.

Mazingira ya kujifunzia yenye watu wazima walioketi katika mpangilio wa darasa, mandhari ya ndani na mwanga wa kutosha likiwa na dirisha upande mmoja. Taswira hii inaweza kuelezeka kama sehemu ya programu ya elimu kwa watu wazima, ikiwakilisha juhudi za kuwajengea uwezo wa maarifa na stadi mbalimbali nje ya mfumo rasmi wa shule.

Eneo kubwa la kuchezea watoto waliopo shule ya awali. Eneo hili limezungukwa na mchanga lenye vifaa stahiki, kwa watoto ambao hawajafikia umri wa kuanza elimu ya msingi hucheza.

Majengo ya shule ya msingi yakiwa yamechorwa michoro mbalimbali inayotoa maelekezo tofautitofauti. Majengo haya yamezungukwa na mandhari nzuri ya kijani na miti yanayopendezesha na kuyapa majengo hayo hadhi.

Wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti, waliopo katika ngazi ya elimu ya shule ya msingi katika chumba cha darasa, wanafunzi hawa wakiwa wameketi wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini huku kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ukiwa umeandikwa n chaki.

Kitabu chenye rangi nyeupe ambacho kinapicha mbili tofauti, kitabu hiki kikionyesha majaribio ya hisabati, yaliyokwisha kufanywa na mwanafunzi wa elimu ya msingi na yamesahihishwa na mwalimu wa somo.

Vitabu vya rangi ya zambarau na nyekundu, vikiwa vimepangwa katika kabati, vitabu hivi ni maalumu kwa matumizi ya wanafunzi wa elimu ya msingi, kwani huwa na hadithi ambazo huhadithiwa ilikuweza kukuza akili ya kumbukumbu.

Mwalimu jinsia ya ke akiwa amevaa hijabu za rangi ya bluu na nyeusi, mwalimu huyo amesimama mbele ya darasa akiwa anaandika kwa chaki kwenye ubao wa rangi nyeusi, walimu huyo anafundisha wanafunzi wa ngazi ya elimu ya shule ya msingi.

Mwalimu akifundisha darasani mbele ya ubao mweusi, wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati yao wakiangalia mbele kuelekea kwa mwalimu. Baadhi ya wanafunzi hao wa ngazi ya elimu ya msingi wamevalia barakoa na kwenye ubao kuna maandishi yanayoashiria somo la hisabati.

Watu nane wawili wakiwa wanapatiwa mitihani iliyopo katika vifungashio vya rangi bluu. Mitihani hii huwapima wanafunzi wa elimu ya sekondari, na huwapa uwezo wa kuendelea na elimu ya juu endapo watapita mitihani hiyo.

Darasa la kisasa lenye mpangilio mzuri wa viti na meza, meza zimepangwa kwa mtindo wa mduara au nusu duara ili kuruhusu wanafunzi kushirikiana kwa urahisi. Kila meza ina kompyuta mpakato na zinaonekana kuwa zimeandaliwa kwa ajili ya somo la tehama au shughuli zingine na masomo ya kidijitali kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Chumba cha maabara inayopatikana katika shule ya sekondari, maabara hii hutumiwa na wanafunzi kwa shughuli mbalimbali kama vile kufanyia mithani, hata majaribio ya mambo ambayo watakwenda kuyafanyia mitihani.

Jengo la ghorofa mbili lenye muonekano wa kuvutia na wa kisasa. Jengo hili lina paa la bati la rangi ya bluu, lililopindwa kwa mtindo wa pembe tatu, likiwa na sehemu ya mbele iliyoinuka kidogo yenye dirisha la dari, ambalo linaoonyesha mvuto wa usanifu, likionesha ni jengo la shule ya sekondari.

Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na wanawake wamekusanyika karibu na meza yenye vifungashio vya rangi ya kijani vikiwa na mitihani ndani yake. Watu hawa wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa lenye wanafunzi wa elimu ya ngazi ya sekondari. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakiwa tayari kuandika mitihani yao ya taifa.

Chumba cha darasa chenye wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi waliovaa nguo za rangi tofautitofauti wakimsikiliza mhadhia, mhadhiri huyo amesimama mbele ya ubao mweupe na anawafundisha wanafunzi hao ambao wapo katika ngazi ya chuo kikuu.

Wanafunzi waliovaa sare maalumu za shule wakiwa katika chumba cha darasa, mbele kukiwa na mwalimu jinsia ya ke, akiwa amevaa flana ya rangi nyeusi akiwa anawafundisha wanafunzi hao wa shule ya msingi, mbele ya darasa kuna ubao ukiwa na maandishi yaliyoandikwa na choki.

Chumba kikubwa cha darasa chenye wanafunzi walioketi chini, wanafunzi hawa wapo katika elimu ya ngazi ya vyuo vikuu na wapo darasani wakimsikiliza mwalimu akiwa anawafundisha.

Mtu aliyeketi ndani ya ofisi yenye mazingira ya kazi. Mbele yake kuna meza ya mbao yenye vitu mbalimbali vilivyopangwa juu yake, ikiwa ni pamoja na: simu, karatasi, kalamu, daftari na magazeti. Nyuma ya mtu huyo kuna kabati lililojaa vitabu, likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri, ikiashiria huyu ni mahadhiri wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu.

Darasa au maabara ya kompyuta ambayo mara nyingi hupatikana katika vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu, kuna mwanamke aliyesimama mbele ya darasa akiwa ni mhadhiri akiwa anaelekeza au akitoa mada, nyuma yake kuna skirini mbili kubwa za runinga au projecta zinazoweza kutumika kwa ajili ya kuonyesha mawasiliano au maudhui ya kielimu kwa wanafunzi hawa walioketi.

Wanafunzi walioketi darasani wakiwa wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti mbele akiwa mhadhiri, akiwa anawafundisha wanafunzi hawa wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu hili kupata ujuzi utakao wasaidia.

Wanafunzi wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu wakiwa darasani na mwalimu akiwa mbele akiwapa maelekezo, akiwa ameshikilia chupa ya maji, wanafunzi wakiwa wameketi wanamsikiliza mwalimu kwa makini kabisa.

Maandhali ya darasa ya taasisi ya elimu ya juu ambapo wanafunzi wameketi kwa utulivu wakijihusisha na zoezi linaloonekana kuwa uandikaji wa mitihani, mpangilio wa viti na meza unaakisi kuwa mazingira kitaaluma huku mhadhiri akiwa mbele ya darasa akisimamia zoezi hili, muonekano huu unatoa taswira ya masomo katika vyuo vikuu au taasisi ya elimu ya juu, ambapo wanafunzi kwa kina kujiandaa katika majukumu ya kitaaluma.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi wa elimu ya ngazi ya chuo kikuu, wakiwa wameketi na wengine kuvaa barakoa. Yuko mwalimu aliesimama mbele amevaa barakoa mkono mmoja ukiwa mfukoni na mkono mwingine ukitoa maelekezo, wanafunzi hawa wanamsikiliza mwalimu huyu kwa makini ili kuweza kuelewa wanachofundishwa.

Wanafunzi watatu waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, Wakiwa wameketi na mwalimu aliyevaa koti la rangi ya kijani akiwasimamia. Wanafunzi hao wanapata elimu ya ufundi na ufundi stadi itakayoweza kupata nafasi za kujiajiri pamoja na kupata kipato.

Watu wakiwa katika chumba cha darasa huku wakiwa wanapata elimu ya ufundi na ufundi stadi, itakayowasaidia kupata ujuzi wa mambo mbalimbali na kuwapa uwezo wa kuajiriwa.

Watu wakiwa wamevaa nguo za rangi ya bluu na wakiwa wameketi kwenye chumba cha darasa wakiwa wanapata elimu ya ufundi na ufundi stadi. Elimu hii itawasaidia kuweza kupata ujuzi na kuwapa nafasi au uwezo wa kuweza kujiajiri wao wenyewe.

Kijana mmoja akiwa amevaa kofia na shati jeupe, akishika kifaa cha kielektroniki kwa umakini mkubwa aina ya "tv", kijana huyu anafanya matengenezo kwenye kifaa hiki, na mikono yake inaonekana kushughulikia bodi za nyaya za kielektroniki.

Watu watatu wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu, wakiwa darasani wakipatiwa elimu ya ufundi na ufundi stadi. Elimu hii huwasaidia kuweza kupata ajira na kuwapa ujuzi stahiki, utakaoweza kuwapa nafasi za kujiajiri hata wenyewe.

Mwanafunzi wa ufundi akiwa amekaa kwenye meza ya kazi na kushughulikia kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kama simu kwa kutumia dhana maalumu. Mwanafunzi huyu amevaa sare ya rangi ya bluu na vifaa vingine vya kielektroniki na karatasi zenye mchoro ya kiufundi zinaonekana nyuma. Elimu hii ya ufundi na ufundi stadi itamsadia mwanafunzi huyu kuweza kujiajiri na kupata fursa zinginezo.

Mtu mmoja akiwa amevaa koti la bluu wakigusa kifaa cha kielekoniki klichounganishwa na skrini kifaa hiki cha kisasa, kifaa cha kielektroniki kina maandishi juu yake yanayoashiria kifaa hiki ni cha uokuaji wa nishati. Mtu huyu anapata elimu ya ufundi na ufundi stadi itakayomsaidia kujiajiri mwenyewe au kuajiriwa ili kuweza kupata ujuzi zaidi na kipato.